Nguo mbili ndefu za simenti zikiwa na transfoma katikati yake, huku zikiwa na nyaya nyeusi zilizopota juu kwa ajili ya kusambaza umeme: majumbani, sokoni na sehemu mbalimbali; huku watu wakipita chini yake.

Daraja kubwa lenye chuma pembeni, sakafu ya simenti, taa; zikiwa zimetundikwa juu. Huku pembeni kukiwepo kuna bwawa kubwa ambalo hutumika kuvuna umeme na kusambaza sehemu mbalimbali. Kukiwepo na majengo yakionekana mbele yake.

Nguzo za umeme mbili zikiwa zimesimama, huku mbele yake kukiwepo kuna ghorofa. Katika nguzo hizo katikati kuna transfoma na nyaya za rangi nyeusi na njano. Hutumika kusambaza umeme sehemu mbalimbali hasa majumbani na sehemu zinginezo.

Geti lenye rangi ya bluu mpauko pembeni kukiwa na ukuta wa tofali, juu yake kukiwa kuna nyaya zilizopita za umeme kwa ajili ya usalama. Nyaya hizo hutumika kwa ajili ya usalama hasa ulinzi wa nyumba na mengineyo.

Nguzo mbili za umeme za simenti, pembeni ikiwepo ya mbao zikiwa zimepita nyaya za umeme zenye rangi nyeusi. Katikati kukiwepo na transfoma kwaajili ya kusambaza umeme sehemu mbalimbali; mkoani, vijijini na mijini.

Nguzo kubwa iliyojengwa na simenti, ikiwa imebandikwa tangazo la hatari huku hilo tangazo likiwa limeandikwa na maandishi mekundu, na ikiwa kuna alama ya pembe tatu.

Nguzo ndefu ya umeme ya mbao iliyosimama nje ya ukuta wenye matofali ya kuchoma, huku ikiwa umepita waya mweusi, pembeni zikionekana nyumba zenye mabati ya shaba kwa mbali.

Nguzo ya umeme ya simenti pembeni kuliwepo na taa nyeusi ambayo nguzo hiyo hutumika kusambaza umeme majumbani kwa watu.

Kiwanda kinachotumika kutoa huduma ya umeme Kilicho kuwepo katikati ya milima ili kupeleka umeme vijijini na sehemu mbalimbali .

Nguzo mbili ndefu zilizokua na nyaya nyeusi katikati transfoma, pembeni ikizungukwa na nyumba zenye matofali ya kuchoma, mabati kwa mbali, nguzo hizo zikitumika kusambaza umeme majumbani.

Bwawa kubwa lenye maji linalotumika kuzalisha umeme, kwa matumizi ya binadamu, huku pembeni kukiwemo na nguzo mbalimbali, zinazotumika kusambaza umeme na barabara katikati.

Nguzo ndefu ya umeme iliyotengenezwa na simenti ikiwa imelalia upande mmoja, zikiwa kuna nyaya za umeme.

Kibao cha pembe tatu chenye rangi nyekundu katikati nyeupe, kilichochorwa watu wawili kuna rangi nyeusi kwa ajili ya kuonyesha alama za barabarani.

Watu wakionekana wakivuka kwenye barabara iliyochorwa mistari meupe, huku gari likiwa la rangi nyeusi, likisubiri wapite kama alama za barabarani.

Treni yenye rangi nyekundu, nyeupe na njano, ikiwa ikipita kwenye mandhari mazuri yenye miti ya kijani, majani ya kijani, huku katikati kukiwepo na reli zilizotengenezwa kwa chuma. Hutumika kusafirisha wateja pamoja na mizigo sehemu mbalimbali.

Dereva pikipiki aliyevalia kofia nyekundu, tisheti ya bluu, suruali ya khaki, huku amebeba begi akimkabidhi dada aliyevalia topu ya nyeupe, yenye madotidoti na suruali nyeusi mzigo wake. Pembeni kukiwepo na pikipiki yenye rangi ya kijani.

Wahandisi wa barabara wakiwa wanatengeneza lami kwenye barabara za mtaa, huku wakitumia gari kubwa lenye gurudumu mbele la mviringo, pembeni yake kukiwepo kuna nyumba mbalimbali zikionekana. Barabara hiyo hutumika kwa ajili ya usafiri kwa watu.

Barabara inayotengenezwa kwa ajili ya usafirishaji wa magari na vitu vingine mbalimbali, ikiwa imelazwa nondo zilizopangwa kwa ufundi stadi. Huku pembeni kukiwepo na vizuizi vya matofali; na nyumba mbele yake.

Dereva pikipiki aliyeshika kiroba chenye rangi ya kijani, huku pikipiki yake ikiwa yenye rangi ya njano, akipakiza mzigo.

Watu wakiwa kwenye barabara, pembeni yenye mabati yenye rangi ya bluu, mbele ghorofa zenye rangi ya brauni, pipa jeusi, mnara mwekundu na nyeupe, huku likiwepo gari la kushindilia barabara lenye rangi ya njano.

Wakandarasi wakiwepo kwenye barabara yenye rangi nyeusi wakiitengeneza kwa ajili ya matumizi ya watu kupita na kusafirisha bidhaa zao kwenda sokoni.

Semitela kubwa likiwa limepandisha greda linalotumika kuchimba barabara na kutengeneza barabara, kwa ajili ya usafirishaji wa watu pamoja na bidhaa kwenda sehemu mbalimbali.

Barabara ya lami nyeusi iliyokuwa ikiwaka taa inayotumiwa na magari na watembea kwa miguu kwaajili ya kufika sehemu mbalimbali ya mji

Tenga la kuwekea nguo chafu, lenye rangi ya bluu mpauko, ambalo lina matundu ndani nje yake. Huku chini likiwa na lebo yenye rangi ya njano, lililoandikwa kwa maandishi ya bluu, lililochorwa na tenga pembeni.

Pipa la takataka aina ya chuma lenye rangi ya kijani lililo kuwepo wazi, linalo wekewa takataka za aina mbalimbali lililo wekwa pembeni ya barabara ya wapita njia.

Ukuta uliojengwa na matofali, ambao pembeni yake kunaonekana takataka, zilizotupwa bila kutolewa.

Magari mawili yenye rangi nyeupe na kijani, mstari mwekundu yakiwa yamesimama mbele ya dampo la takataka, lililokuwepo na watu ndani yake.

Vyoo maalumu vyenye rangi ya bluu na nyeupe. Vyoo hivi huweza kuhamishika na kwenda sehemu yeyote ile; ili kutumika na mahitaji ya watu ambao hawana vyoo kwa sehemu husika, hasa kwenye misiba, harusi.

Mapipa matatu ya takataka yenye rangi nyeusi, matairi meusi yakiwa nje kwenye nyasi za kijani, pembeni zikiwepo tofali kama njia ya kupita.

Dampo kubwa la takataka, ambalo watu wakiwemo ndani yake, wengine wakiokota takataka, huku gari limesimama lenye rangi nyeupe likimwaga taka.

Dampo kubwa la takataka, ndani yake kukiwa na mtu mmoja aliyeinama, huku kukiwa na nguzo za umeme zilizokua na nyaya nyeusi.

Ukuta wa matofali uliobomoka bomoka , huku katikati kukiwa kuna tundu, pembeni kukiwa kumezungukwa na udongo wenye rangì nyeusi, karatasi, na majani yenye rangi ya brauni ambayo yameshang'olewa kwenye sehemu, huhifadhi takataka.

Takataka za aina ya plastiki zikiwepo kwenye mifuko mikubwa yenye rangi nyeupe, ikiwemo kwenye kontena lenye rangi nyeupe, kwa ajili ya kwenda kutupwa sehemu husika.

Ofisi yenye kiti cha kuzunguka cha brauni, chuma ya shaba huku kukiwemo na pipa dogo lenye rangi ya shaba, kikanyagio cheusi kwa chini kwaajili ya kutupa takataka mbalimbali.

Takataka zilizotupwa ndani ya aina ya lori yenye rangi ya njano na maandishi mekundu, pembeni yake kukiwa kuna nyumba za matofali ya kuchoma na madirisha yakionekana.

Ukuta wenye matofali ya kuchoma uliyopigwa rangi ya pinki, huku nje, zikiwa takataka ndogondogo za aina mbalimbali na majani yakiwa pembeni yake.

Takataka chafu zilizokuwa ndani ya mfuko mweusi, ambao upo kalibu na pipa la takataka, likiwa tayari Kwa ajili ya kuwekwa humu.

Watu wakiwa wamesimama kwenye jalala, kubwa huku mtu mmoja akiwa amevalia kofia akiwa amejitwisha fuko kubwa lenye rangi nyeupe pembeni ndege wawili wakiwa wamesimama.

Jalala la chuma chakavu. Chuma za aina mbalimbali zingine zikionekana zimeshika kutu. Chuma hizo hutumika katika viwanda mbalimbali kwa uzalishaji wa vitu, bidhaa nyingine na kuuzwa.

Takataka zilizotupwa, vikopo vidogo vyenye rangi nyeupe, ambapo vinatumika kulia aiskrimu, kopo kubwa la juisi lenye mrija ndani yake, kopo dogo lenye mfuniko mweusi na brauli la kutumia kunywa chai.

Bomba kubwa la maji linalosambaza sehemu mbalimbali majumbani, maofisini, mahospitali lililo zungukwa na ukuta wa sengenge na majani ya kijani na miti ya kijani ikiwemo mawe juu yake.

Bomba kubwa lenye rangi ya kijani linalotumia kusambaza maji sehemu mbalimbali kwa matumizi ya binadamu majumbani kwao.